Daktari huyu anataka kutibu mtoto. Ni msichana mwenye umri mdogo bado. Amevaa mavazi ya kazi. Kuna kitanda hapo kando ambapo mtoto huyu atalala ama kupumizika bado ya kutibiwa. Mgonjwa huyu amenyoa kipara na ni mgonjwa sana. Kuna kitu ya kuweka takataka pia hapo chini ya meza.

Mama huyu alikuja kujisaidia na ameshazaa na ameekewa mtoto wake mwenye ni mdogo mno kwenye kitanda chake. Hapo kwa kichwa yake kuna kofia ambayo atavalishwa baadaye wote wako hospitalini bado.

Mama huyu anaangalia mtoto wake akiwa na furaha sana. Amekuja kujisaidia wako hospitalini na amekaa kwenye kitanda yenye imetandikwa suka lenye ni nyeupe hapo kando kuna meza pia na kuna mlango ambayo mtu anapita.

Daktari huyu anahudumia mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda ya hospitali. Anaangalia meno zake na amefungua na kumulika ni kama akona shida ya meno.

Daktari huyu anadunga mtoto aliyebebwa na mamake sindano, kila mtu amevaa barakoa kwa sababu wanapaswa kuvaa wakiwa hosipitalini, watu wengine wanaangalia daktari huyu ambayo ameinama akihudumia mgonjwa.

Baba na mama huyu wameleta mtoto wao hospitalini baba huyu anaangalia mtoto wake mwenye ni ndogo amevalishwa nguo ya mtoto yenye yenye ni kofia nyekundu na nyeupe mama huyu anaangalia huyo mtoto sana wote wamefurahia.

Daktari huyu ameng'oa meno ya mgonjwa huyu na tena anaiangalia sana, inatoka damu na amevaa glavu kwenye mikono. Mgonjwa huyu amekaa lakini ameeka mdomo yakeke ikiangalia juu. Daktari huyo amevaa miwani.

Hapa wanatengeneza barakoa na wasichana wawili. Wote wamekaa chini na Kuna mmoja amesimama. Wanashona barakoa mingi sana zenye wanaweza uza Ili wapate pesa ama wanaweza peane hospitalini.

Daktari anahudumia mtoto huyu na ameshwa mtungaa sindano analia sana na mamake anamwangalia na amebeba na anamnyamasisha ndio asilie mama huyu amevaa barakoa na wako hospitalini.

Daktari anahudumia mtoto mdogo ambayo amezaliwa. Wote wamevaa barakoa inayohitajika kwenye kituo cha hospitali. Daktari huyu amevaa miwani ambayo anatumia kuangalia mtoto huyu.

Mgonjwa huyo anahudumiwa na daktari amelalishwa chini ya hospitalini kwenye kitanda na daktari huyo amemshika mkono akiangalia kwenye shida iko. Hapo kando kuna vifaa vya kazi ambazo hutumika.